Kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo mimea ya lettuce zenye majani mabichi yamepandwa kwenye mabomba meupe ya buluu. Mimea imepandwa kwa safu nadhifu ikionyesha mbinu ya kilimo isiyotumia udongo.

Mfumo wa bustani wina unaotumia chombo cheupe chenye matundu. Ndani yake mimea michanga inaonekana ikikua kutoka kwenye sponji nyeusi. Baadhi ya mimea pia inachipuka kutoka kwenye matundu ya pembeni ya chombo hiki.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Majani ya kijani kibichi yameota vizuri na baadhi ya mimea kuna maua madogo.

Hii ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakua katika mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa safu. Kila mmea unaonekana kuwa na afya na majani mabichi labda mboga za majani.

Mfumo wa bustani wa hydroponics ambapo mimea inakuwa katika mabomba meupe. Aina mbalimbali za mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, zinaonekana zikistawi vizuri zikionyesha afya njema.

Kuna shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea inakua katika maji badala ya udongo. Kuna rafu kadhaa za mimea, zikiwa na lettuce ya kijani kibichi. Juu ya mimea mingine ya rangi ya kahawia chini.

Mfumo wa bustani ndogo labda ya haidroponiki. Kuna mimea miwili mikubwa enye majini mabichi yaliyostawi, imepandwa kwenye kombo cheusi kilichowekwa juu ya stendi ya mbao.

Shamba la kisasa cha haidroponiki ambapo mimea inalimwa bila udongo. Safu ndefu za mimea ya saladi yenye majani mabichi angavu zimepangwa kwa utaratibu kwenye mabomba.

Mchakato wa kufunga nyanya katika kiwanda au shamba kubwa. Nyanya nyekundu zilizokomaa zimepangwa kwa usawa, kwenye trei za kijani na nyeupe. Ukisafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha.

Shamba kubwa la mananasi lililojaa mimea yenye afya. Kila mmea una tundu moja la nanasi tayari kuvunwa. Mananasi yamepangwa kwa usawa kwenye mistari mirefu yakionyesha mpangilio mzuri wa kilimo.

Nyumba za kisasa za kitaaluu, zilizojengwa kwa fremu na kufunikwa kwa plastiki nyeupe zikipanda kando ya milima. Ndani yake, ni mimea michanga inaonekana ikikuwa vizuri ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa.

Hapa ni ndani ya chafu kubwa ikiwa na mimea mingi iliyopangwa kwa safu. Wanaume wawili wanaonekana wakihudumia mimea hiyo. Mmoja amesimama akitazama mimea na mwingine ameinama.

Mkulima amesimama ndani ya chagu akitabasamu huku akishika mimea wa nyanya. Nyanya nyingi bado hazijaiva zikiwa za kijani, zimening'inia kwenye mmea mrefu iliyofungwa kwenye kamba.

Shamba kubwa la migomba ikiwa imepangiliwa kwa safu ndefu. Migomba ina majani mabichi makubwa na yenye afya ikionyesha ukuaji mzuri. Upande wa kulia kuna njia ya udongo iliyo limwa ikitenganisha safu na migomba.

Safu ya ngombe wa maziwa ,wakiwa wamefungwa katika vizimba vya chuma. Ngombe hawa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe , wanaonekana wakikula chakula kutoka kwenye malisho yaliyo mbele yao.

Shamba ndogo la mbogamboga, likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari mirefu. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye unyevu, ukiashiria utunzaji mzuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, umeonekana wazi, ukiwa na mabomba madogo meupe yaliyopitia kando ya mimea.

Mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini, ndani yake kukiwa na bomba jeusi. Pande zote za mfereji kuna mashamba makubwa yaliyopandwa mimea ya kijani kibichi. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu.

Mfereji au mkondo mdogo wa maji unaopita katikati ya mimea mingi, yenye majani mabichi. Maji yanaonekana yakitiririka upande mmoja huku upande mwingine ukiwa na matope na uchafu.

Shamba kubwa lenye mimea michache iliyopandwa kwa safu, ikiashiria kilimo. Mfumo wa umwagiliaji maji wa microjet , unaonekana ukiendesha maji, yakinyunyuza mimea kwa ufanisi.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo iliopandwa kwenye safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi na maji yakitiririka kwenye mifereji. Udongo uneonekana kuwa na unyevu.

Shamba la kilimo lenye mifereji ya maji. Maji yanatiririka kwenye mifereji hiyo, yakimwagilia udongo. Mbinu hii inaonekana kutumika kwa kilimo cha kisasa.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo lililopandwa kwenye safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi na maji yakitiririka kwenye mifereji. Udongo unaonekana kuwa na unyevu.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye safu za mimea michanga. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na maji yanatiririka polepole kando ya mimea. Anga linaonekana kuwa jua kali likitoa mwanga wa kutosha kwa mimea kukua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba nyeusi limewekwa kando ya mimea midogo iliyoibuka. Kila mche umeota katika udongo kavu na matone ya maji yanayoonekana yakimwagika polepole kwenye mizizi.

Shamba lililolimwa kwa uangalifu, mistari ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mifumo ya umwangiliaji wa matone, inaonekana wazi, ikihakikisha maji yanawafikia mimea moja kwa moja.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Katika sehemu ya nyuma ya shamba kuna mifumo kadhaa ya umwagiliaji ikinyunyiza maji juu ya mimea na kusababisha ukungu wa maji kuonekana hewani.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu, na mfumo wa umwagiliaji kwa matone unaopita katikati ya mimea. Udongo unaonekana kua na unyevunyevu, ikionyesha kua umwagiliaji unaendelea.